Watu wameweza kupokea chakula ambayo imeweza kuwekwa katika bakuli ndogo ndogo na kuweza kupangwa katika sinia moja kubwa, kuna mama ambaye ameweza kushikilia bakuli kubwa ambalo linatumia kuwekea wengine na kuwagawia chakula kile.